Ni katika soko la nguo ,mwanaume mmoja anaonekana akiwa na mkokoteni hapo nje amewekelea nguo zake za kuuza huku zingine akiziwekelea kwa bega, pia mwanaume mwingine anaonekana akismama kando ya mgari mkono hiyo.

Katika picha ni watu watatu. Mwanamume aliyevaa suti ya blue na wanandoa wawili wakiwa ndani ya eneo la mauzo ya magari. Mwanamume wa upande wa kushoto amevalia suti rasmi na ameshikilia kifaa cha kidijitali.

Katika picha ni magari mawili yaliyopakiwa kwenye eneo la nyasi, huenda ni uwanja wa maegesho wa mbuga, gari ya mbele ni Subaru ya rangi ya nyeusi aina ya high tech , yenye kioo nyeusi.

Ni katika sokoni duka ndogo la mboga na matunda mbalimbali. Linaonekana kwa picha kuna viazi iliyopangwa kwa boxi na karoti iliyopangwa kwa gunia mahindi nyanya na maembe. Pia kuna ndizi inaonekana ikiinginia kutoka kamba.

Ni nje la duka la M-PESA , nje la duka hili ninaona likipangwa bidhaa za aina mbalimbali. Kuna soda aina tofauti tofauti, kuna magunia ya mchele, kuna boksi la unga pia linaonekana limepangwa.

Katika picha ni pesa za noti mbili za mia tano zikiwa picha. Pesa hii ilikuwa inatumiwa na nchi ya Kenya kabla ya kubadilishwa kwa noti zingine mpya. Pesa hii haitumiki kwa sasa katika nchi hii ya Kenya.

Ni nje ya duka la M-pesa, baiskeli moja inaonekana ikiwa imewekwa hapo nje ya duka hilo, huku mkono ikishikilia baiskeli hiyo. Pia dani ya duka linaonekana fridge ..

Ni katika soko la mboga na matunda. Mkunga za ndizi mbichi zinaonekana zikiwa zimewekwa kwa ndoo, kando yake inaonekana gunia kubwa lenye rangi ya samawati. Pia nyuma ya ndoo hizi zinaonekana zikiwa meza ndogo zilizopangwa mboga tofauti tofauti.

Tangazo la bima ya biashara linalohamasisha wanabiashara kuchukua bima ya kulinda biashara zao dhidi ya majanga ya mafuriko.

Ni inje ya duka la m-pesa. Mlango wa duka hili linaonekana likiwa limefunguliwa wazi. Kando ya mlango kunaonekana mwanamke aliye na mavazi ya waislamu. Anaoneka akisimama.

Ni tangazo la block mpya kutoka kampuni ya Mayfair Insurance, inaitoa mwongozo kamili kuhusu jinsi ya kuchagua sera sahihi ya bima nchini Kenya, nembo ya Mayfair Insurance iko juu kushoto, ikifuatwa na maandishi makubwa new blog alert .

Katika picha ni mwanaume aliyekaa kwa kiti, huku kando yake wakiwa watoto wawili. Watoto hawa wanaonekana wakikula chakula huku mmoja wao akiwa na glasi ya juisi.

Ni katika soko la mboga iliyoko kwenye mazingira wazi, watu wanaonekana wakiuza matunda na mboga za aina mbalimbali, huku wamama wengine wanaonekana wakitembea ndani ya soko.

Tangazo la bima ya nyumba ya nyumbani ya house insurance . Bima hili inawakilishwa na Ryan C. Smith

Inaonekana veranda mbele ya duka iandikwa M-Pesa. Huku msichana akitoka ya duka na kuelekea nje. Anaonekana pia mwanamume mwingine aliyekaa chini ya mwavuli na kuuza bidhaa ndogo mbele ya duka.

Huku ni soko la mboga inaonekana mwaume mmoja akipanga nyanya kwa kreti huku wengine wakisimama nyuma yake pia inaonekana wengine wengi wakiwa na mkokoteni.

Ni katika soko la mboga ilyoko katika mazingira wazi. Akina mama wanaonekana wakiwa wamekaa kwa kiti, huku wakiuza bidhaa za mboga na matunda mbalimbali.

Tangazo la bima la gari Motor insurance chini ya kampuni ya LetsGo insure. Picha hii imedhiminiwa na Salman.

Ni mtu anayeshikilia simu ya mkononi iliyoonyesha skrini ya programu ya kampuni ya mawasiliano ya Safaricom. Programu hii inaonekana kuwa ni MySafaricom app inayotumika kwa huduma mbalimbali za mtandao.

Inaonekana duka maalum ya maziwa za aina mbalimbali lipo katika kibanda kidogo kilichowekwa vizuri kikiwa na rafu zilizopangwa na mabidhaa mbalimbali.

Ni katika soko la mboga, mama mmoja anaonekana akiwa na meza ndogo ya mboga huku amepanga matunda mbalimbali na mboga mbalimbali. Pia nyuma ya picha inaonekana ndizi ikining'inia kwa kamba na mboga zingine zikiwa chini yake.

Ni katika soko la mboga, mboga zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa meza ndogo. Pia ndizi zinaonekana zikiwa zikining'inia kutoka kamba huku watu wakipita ndani ya soko.

Katika picha, ina gari matatu. Gari ya kwanza inaonekana ikiwa na rangi nyeusi na gari ya pili kinaonekana ikiwa na rangi nyeupe. Magari hizi zinaonekana zikiwa mpya na ziko katika kampuni inayouza magari inayoitwa Hyundai .

Ni aina ya gari ya toyota hilux, ambayo ni pickup . Ikiwa limesimama kwenye eneo la nyasi lilio wazi linalo zungukWa na mti la kijani. Gari lina rangi ya kijani lililo changanyika na nyeusi.

Duka la kienyeji lenye asili za Kiafrika iliyo na bidhaa kama vile mapambano ya shingo. Muuzaji wa duka hilo anasimama katikati ya duka akipanga bidhaa zake.

Ni katika duka la nyama. Sehemu kubwa nyama zinaonekana zikining'inia kutoka chuma na pia sehemu zingine ya nyama iliyokatwakatwa zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa kioo. Mtu mmoja anaonekana akiwa ndani ya duka na akifanya shughuli za kukatakata nyama.

Ni lori kubwa la kusafirisha magari, likiwa limebeba magari kadhaa. Lori hilo ni la rangi ya machungwa na lina lembo ya HVS . Lori hili limebeba magari mapya yaliyotumika juu na chuni ya trela.

Ni gari lenye rangi nyeupe gari hii inajulikana kama aina ya matatu inaonekana ikiwa kwa njia gari hii inaonekana ikiwa na namba ya KDG s795 S

Ni kibanda cha biashara cha barabarani, iliyoko chini ya mwavuli kubwa ya rangi ya buluu. Kibanda hiki, kinaonekana kikiwa na alama cha farmers choice .

Kunaonekana mzee mmoja alioko katika duka na kununua bidhaa. Mzee huyu aliacha baiskeli yake hapo nje ya duka pia kando ya baiskeli inaonekana pikipiki.

Duka lililojengwa kutumia bati la bao lililo na sakafu ya udongo inayowakilisha sanaa ya kitamaduni ya kiafrika zilizo na bidhaa ya kikapu ama mfano ya shingo.

Katika picha, magari za aina mbalimbali zinaonekana zikiwa zimeegeshwa katika kando ya barabara ndogo. Hapo nyuma ya magari kunaonekana nyumba kubwa lenye ghorofa nne.

Ni katika sokoni, meza moja iliyo na sehemu umegawanywa mahali tatu unaonekana ikiwa kwa picha sehemu moja inaonekana imepangwa kiasi iingi imepangwa kitungu na ingine nyanya.